Chumba cha hospitali, kuna mtoto ambaye tunamwona miguu ametiliwa kwenye kitanda. Kuna daktari ambaye amevalia mavazi ya samawati, amevalia barakoa ambayo ni ya nyeupe, amevalia miwani. Kuna mtu aliye kando yake , nyuma yake kuna kiti ambayo ni ya nyeusi na pia kuna mlango ambao ni wa hudhurungi.

Sehemu ya uganga au uchawi tunamwona mtu mmoja aliyeketi chini amejifunika shuka ambayo ni ya rangi ya kahawia kuna kibuyu kuna mikebe kadhaa ambayo ni ya nyeupe ingine ikiwa na ufuniko ambao ni wa manjano na mwingine wa mwekundu kuna simu ndogo ya mkono wa rununu vitu hivi vyote vimetiwa kwenye sakafu.

Kuna chupa ya glasi yaonekana yadawa, ufuniko ya chupa hii ni ya kijivu chini yake kuna sehemu ambayo ni nyeusi. Kuna karatasi nyeupe imezunguka chupa hii na imeandikwa kwa maandishi meusi MMR. Chini yake kuna sindano ambayo pia ineandikwa kwa maandishi meusi.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ya hospitali, Kuna watu waliovalia mafasi ya nyekundu wakionekana kuwa watu wa msalaba mwekundu, Kuna madaktari pia, Kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali, Kuna bango ambayo imeandikwa " Accident and Emergency".

Sehemu inayoonekana duka kuna rafu ambayo vitu vimepangwa zingine zikiwa katika chupa zingine zikiwa katika mikebe ambayo yanatafautiana katika ukubwa pia kuna michoro ambayo yanaoonekana kuuzwa.

Sehemu inayoonekana ya uchawi au ya uganga. Kuna vibuyu ambayo ni ya hudhurungi, kuna mtungi ndogo chini. Pia kuna nguo ambayo ni ya nyekundu, kuna nguo nyingine ambayo ni ya nyeupe, nyeusi. Vifaa hivi vyote vimewekwa chini kwenye udongo.

Dawa zilizotiwa katika sehemu iliyo wazi, ikiwa ni samawati. Dawa hizi zimetiwa katika chupa ya kioo na nyingine kutiwa katika chupa ya nyeupe iliyona kioo kifuniko yake ikionekana kuwa ya kijivu, kuna sindano ambayo ina ncha ya kijani.

Daktari au mtaalamu wa afya akiwa ameketi, anajiandaa kufanya uchunguzi, katika sehemu inaoyoonekana kliniki, akiwa amevalia koti jeupe la daktari, amevaa kifaa kichwani, kinachofanana na taa ya upasuaji, ana barakoa usoni, ameshusha kwenye kidevu chake. Nyuma yake kuna watu wengi, wengine wamekaa na wengine kusimama. Daktari mwenzake yuko kwenye sehemu ya kushoto.

Watu watano waoonekana kusanya takataka wakitumia vijiti, kuna mmoja ana aliovalia ya mask kuna matawi tunayoyaona. Upande ule mwingine wa barabara kuna jengo ambalo linaonekana kua mzee.

Mtu anayeonekana kuwa mtibabu au mhudumu wa afya amevalia kwenye shingo lake kamba ambalo linaonekana kuwa ya samawati. Amevalia barakoa ambayo pia ni ya samawati. Amesuka nywele yake, anaonekana kuwa katika jukwaa ya matibabu.

Hospitali, tunamuona mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Amevalia barakoa ambayo ni ya samawati. Kuna daktari anayemshughulikia. Mgonjwa huyu amelala kwenye mgongo wake akiinua mguu mmoja, daktari amevalia koti ambayo ni ya nyeupe.

Naona wanawake wawili wakichota maji, mmoja ameinama mwingine akiwa amesimama, wote wawili wamevalia sketi, kuna mitungi tatu za maji, rangi yao manjano. Mazingira yanaonekana kuwa kame na yenye udongo.

Chupa ya dawa iliyotiwa kwa sehemu ya kijivu, chupa hii imezungukwa na karatasi nyeupe ambayo imeandikwa na rangi ya samawati. Kifuniko wa dawa hii ni ya samawati alafu chini yake kuna samawati kijani.

watu wawili wanaukusanya takataka kando yabarabara wamevalia mavazi nyeusi amabayo yana kichani kibichi mmoja anaonekana amevalia glavu mwingine amefunga kichwa kwa kitamba kuna mtu wa bodaboda anayekua katika shugulizake kuna jumba ambalo lilikua kando ya barabara kwenye upande ule

Dawa zilizo kwenye chupa za kioo. Chupa hii ina karatasi nyeupe iliyoizunguka ambayo imeandikwa na maandishi meusi, Yellow Fever Vaccine. Kifiniko ya chupa hizi ikionekana kuwa kijivu. Kuna sindano ambayo ina ncha ya kijani, kuna barakoa mezani.

Watu wawili wakiwa kwenye hospitali, wote wamevalia maski. Mmoja akionekana kuwa mhudumu na mwingine mgonjwa. Daktari anaonekana kushikilia pamba jeupe kwenye mkono wa mgonjwa na ameinama. Amevalia vazi la samawati.

Watu wawili ambao wamesimama nje ya gari jeupe amabalo lina kioo jeusi, wamevalia maski na glavu za nyeupe kwenye mikono yao, shati yao pia ikionekana kuwa nyeupe. Gari hili limeegeshwa kwenye sehemu ya nje ambapo kuna miti na nyasi.

Mtoto anayeonekana kuwa ametitiwa kwenye paja na mama yake au mhudumu wa afya, wote wamevalia maski, kuna mhudumu ambaye amevalia nguo ya manjano na ya samawati, boy amevalia kofia, na kuna mmoja ambaye amevalia shati ya samawati ambayo ina maandishi kwenye kifua. Sehemu hii inaonekana kuwa ya hospitali.

Sehemu inayo onekana ya mafuriko, kuna mtu mmoja anayeonekana kuhama, ameweka vitu vyake kwenye Meli ndogo amevalia sweater ya nyekundu ambaye ina sehemu ya nyeusi, ameshikilia mti kwenye mkono wake, anatazama mbele.

Rundo la chupa ndogo za kioo zimefungwa na zenye unga ndani yake. Unga hii inaonekana kuwa ya kahawia nyepesi, yana kifuniko ya kijivu. Baadhi yao yamesimama wima na nyingine zimelala au kupangwa kwenye mpangilio. Imetiwa kwenye sehemu ya muundo wa kitambaa, ya kijivu kahawia.

Dawa iliyotiwa kwenye sehemu ya wazi, moja ikiwa katika mkebe wa plastiki na ingine kwenye kisanduku. Dawa hizi imeandikwa analgesic drugs iko na rangi ya nyeupe na ya manjano.

Sehemu inayoonekana ya hospitali. Kuna madaktari wawili ambao wanamtazama mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana amelala kwenye kitanda na amefunua mdomo wake. Daktari amevalia glavu nyeupe na maski ya samawati. Mmoja wapo na daktari amevalia koti nyeupe ikiwa mwingine amevalia ya samawati.

Sehemu yenye mafuriko, watu wanaonekana wakitembea kwenye mafuriko haya, kuna mtoto mmoja aliyevalia vazi jekundu ambayo imeandikwa nambari saba kwenye vazi hilo, kuna mtoto mwingine ambaye amesimama mbele ya jengo na wanyama watatu wakiwa kando yake.

Sehemu iliyo ya mafuriko, kuna mtu mmoja tunayemuona akisukuma pikipiki yake kwenye maji haya. Maji haya yanaonekana kumfikia kwenye magoti. Pikipiki yake ikiwa ya rangi ya samawati na nyeusi, kuna gari jeupe linaloonekana maji yamefikia nusu kwenye gari hilo, kuna riksho mbili upande wa kushoto na kulia.

Kuna kisanduku ambacho kina dawa ndani yake. Kwenye kisanduku hiki kimeandikwa vaccine ama real stabilize. Kando yake kuna kioevu, nyuma yake kuna upako ambao ni wa samawati. Alafu kuna kipeperushi kinachotumika kueleza jinsi ambavyo dawa hii itatumika. Alafu kuna dawa mbili zimewekelewa juu ya kipeperushi hiki.

Watu wawili wanaofanya unyunyuzi wa dawa, wote wanaonekana kuvalia nyeupe. aliye inama amebeba tangi ndogo kwenye mgongo wake ambalo linabomba refu alilolishikilia mkono akilielekeza chini kuonyesha unyunyuzaji wake. Amevalia viatu ambavyo ni vya samawati. Pia amevalia barakoa ya kupumulia.

Mkono wa mtu mzima na wa mtoto ambaye amevalia nguo nyekundu, mtu mzima ameshikilia wino kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia mkono wa mtoto kuonyesha kwamba amepaka rangi kwenye kidole chake kidogo.

Kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mwanamke akiwa amevalia shati nyekundu na koti nyeusi. Mwanaume akiwa amevalia koti nyeupe na kuonekana kuwa daktari anayemtazama mwanamke huyu kwenye sikio.

Mtu huyu anaonekana kuwa mhudumu wa afya, mtu huyu amevalia shati nyeupe, na barakoa ya samawati, mwingine akiwa mgonjwa amefungua mdomo yake, daktari aliyevalia glavu akiwa mbele yake, kuna mtu amabye amevalia shati nyeusi na mwingine kuvalia bagi ya samawati.